Mwanakadanda huyu ni mlemavu. Kenya ni mojawapo ya mataifa yanayeshiriki katika mashindano ya kombe la dunia kwa wachezaji wa kadanda ya walemavu. Serikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali yanaunga mkono mchezo huo.